Hili ni shamba la ndizi kutokana na migomba mingi ya ndizi iliyopandwa, kwenye laini, ndani ya shamba hilo kuna watu wawili, mmoja amevalia shati nyeusi na mwingine amevalia shati la dhahabu.

Hapa kuna mtu aliyechuchumaa, huku akichonga ndizi kwa maandalizi ya mapishi. Nyuma yake kuna migomba ya mandizi iliyo na majani mabichi.

Kuna mazingira ya ukulima, unawaona ng'ombe wanaoonekana kufurahia malisho yao ya nyasi iliyowekwa kwenye tairi. Masikioni, wameekewa lebo ambayo hubainisha moja kutoka kwa mwingine.

Tunamwona wakike wa kampuni ya maziwa ya Brookside, akiwa amebeba kifaa maalum anachotumia kuangalia ikiwa maziwa yako sawa, kabla hayajaingia kwenye kampuni ili kutengenezwa kwa minajili ya kuuzwa baadae.

Kuna zizi la ng'ombe ambalo lina ng'ombe watatu. Wanakamuliwa kupitia teknolojia ya kisasa ya kukama ng'ombe. Wanasaidiwa na wasaidizi wawili katika shughuli hio.